Huu ni mtandao, wa ndogo na kati. Mtandao huu, umetumika kama kiungo kwa tarakilishi, kompyuta ya mkononi, simu, na ipad .

Mfumo huu unatumika katika vyuo vikuu nchini Kenya kuendeleza masomo. Mfumo huu huwakutanisha walimu na wanafunzi kupitia tarakilishi zao na simu zao.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa magongo. Aliye chini chini kwenye jezi la rangi ya kijani ni mshambuliaji, naye aliye kwenye jezi yenye rangi ya chungwa ni mlinda lango ambaye anaonekana kupura mpira ule.

Katika maabara hii kuna wanafunzi na mwalimu mmoja. Mwalimu anamwelekeza mwanafunzi wa jinsia ya kike mwenye dini la kiislamu. Kando yake ni mwanafunzi mmoja anayetumia kompyuta ya mkononi.

Ukumbi huu wa sinema una sehemu nane, sehemu tano katika orofa ya chini na sehemu tatu katika orofa ya juu. Sehemu hizi zina usawa sawia.

Kijana aliye kwenye shati nyekundu aliyekalia kiti cha magurudumu yumo miongoni ya watu wanaoishi na ulemavu. Aliyevalia koti la maabara nyeupe ni daktari anayemhudumia.

Huyu ni mwanadada ambaye, yumo miongoni mwa watu ambao wanaishi na ulemavu. Amekalia kitu cha magurudumu. Anatumia kompyuta ya mkononi. Ako na kitabu na mkononi ameshikilia kalamu.

Hawa ni wanfunzi watano ambao wako maktabani, wako na tarakilishi. Wako na kalamu na vitabu. Wote wanatumia meza moja kwa pamoja. Mmoja wao amekalia kiti cha magurudumu kwa sababu yu miongoni mwa watu wanaoishi na ulemavu.

Hawa ni wanafunzi wawili . Aliyeinua kidole chake cha shahada ni wa kiume. Huyo mwingine ni wa kike. Wote wawili wamevaa sare za kijani. Wamo darasani .